Mwanamke ameketi shambani akitia mimea ya mahindi na mboga nyingine. Mazingira yanaonyesha shughuli za kilimo vijijini ambapo mtu analima na kutunza mazao.

Ng'ombe wa maziwa ambao ni wa afya nzuri kwa sababu ya muonekao wao wamenona na kupendeza, hii ni sehemu ya kunywea maji.

Mkulima amesimama kando ya ng'ombe wake ambao wako zizini. Ameshikilia kitu kama paipu ni kana kwamba anapulizia ng'ombe wake dawa ili kuzuia maradhi au kuzuia kupe.

Mkulima ambaye yuko katika zizi la ng'ombe. Anapulizia ng'ombe huyu dawa Ili labda kuzuia wadudu kama vile kupe au magonjwa tofauti. Mkulima huyu amevalia makwanda rasmi Ili kujikinga na dawa hii isimuendee.

Ni katika zizi la ng'ombe mkulima anampulizia ng'ombe dawa ili kuzuia maradhi na wadudu kama vile kupe mkulima mwenyewe amevalia magwanda kuzuia dawa hiyo kumwendea ikiwemo barakoa na glavu.

Migomba ya ndizi mingi yanaonekana ishara ya kiwango kikubwa cha upandaji ndizi. Ndizi zenyewe zina afya na zinapendeza kwa sababu ni za rangi ya kijani kibichi. Yaonekana ardhi hii ina rutuba nzuri.

Hii ni migomba ya ndizi, inaonekana mkulima mwenyewe ni wa kiwango cha juu cha upanzi wa ndizi kwasababu migomba hii ni mingi sana, migomba yenyewe inapendeza inaonekana ni kwasababu ardhi yenyewe ina rutuba.

Watu kadhaa waliosimama nje ya duka lililo na mashine ya kuuza maziwa ambayo huitwa milk ATM . Kuna vibuyu kadhaa vya maziwa pale nje. Kuna mhudumu ambaye anawahudumia moja kwa moja.

Kijana amepiga makoti chini akikamua ngombe maziwa kwenye ndoo ya rangi ya bluu akiwa kwenye zizi la udongo na miti nyuma. Ngombe anatazama mbele huku akisimama tulivu wakati wa kukamuliwa. Hii ni shughuli ya kawaida kijijini.

Sehemu ya kitalu cha miche, miche ya ndizi, miche yenyewe inapendeza na ni yenye afya kwa sababu ni ya kijani kibichi, hapa ni sehemu ambayo watu huchukua miche ili kuenda sasa kupanda ndizi.

Ngombe wa maziwa wakiwa wamefungiwa kwenye banda wakila nyasi zilizopangwa mbele yao. Kuna magunia makubwa ya chakula cha mifugo yenye maandishi yakiwa yameekwa sakafuni karibu ya ngombe hii ni mfano wa ufugaji wa kisasa wa ngombe wa maziwa.

Mtu anabeba mitungi mikubwa ya maziwa karibu na lori jeupe la kusafirishia maziwa lenye maandishi Mount Kenya mlik upande wa mbele, watu wegine wanaponekana nyuma wakisaidia kupakia au kupakua maziwa kwenye lori hilo. Hii ni hali ya kawaida kwenye vituo vya kukusanya na kusafirisha maziwa nchini Kenya.

Mikungu wa ndizi nne za manjano zikiwa zimeiva, mwonekano wake ni mzuri na zinapendeza na kuvutia macho . Ziko kwenye mandhari nyuma ambayo ni meupe , ndizi hizi zinaonekana safi na tayari kwa kuliwa.

Miche ya ndizi michanga ambayo imepandwa , sehemu hii inaonekana yenye rotuba nzur kwa sababu ijapokuwa ni michanga ina afya nzuri.

Shamba lenye miche mipya ya migomba iliyopandwa kwa mistari. Majani yakiwa mabichi na yenye afya. Ardi inaonekana imepaliliwa vizuri na mmea wa ndizi ukiendelea kukua, hii ni hatua ya awali ya zao la ndizi kabla halijaanza kuzaa.

Eneno la kupulizia ngombe dawa, kuna ngombe wawili wenye afya saana, kuna watu wawili, mmoja ameshikilia paipu ambayo iko na dawa maji maji anapulizia ngombe huyu huku huyu mwingine akimsugua.

Ndizi mbili, ambazo zimeiva sana kwa sababu zimeanza kupasuka na zina rangi ya kupendeza na kuvutia. Zimewekwa katika sehemu ambayo ni kama ni meza, yenye rangi nyeupe.

Wafanyikazi wa kiwanda cha maziwa wamevaa mavazi ya usafi na kofia wakipima na kufangasha maziwa kwenye pakiti kwa kutumia kijiko na kijani. Ziko ndani ya chumba safi .Kuna ndoo kubwa za maziwa pamoja na vifaa vingine vya chuma pembeni. Huu ni mfano wa zoezi la usindikaji na ufungashaji wa maziwa.

Mkungu wa ndizi mbichi zikiwa bado shambani, zikitambaa juu ya mti wa mgomba. Ndizi hizi bado ni kijana na hazijaiva. Hizi ni maarufu kwa kupikwa yaani matoke au kuiva, na kuliwa moja kwa moja.

Ngombe wa maziwa ambaye ana afya nzuri kuonyesha kuwa anapewa lishe bora anakamuliwa kupitia mashine ambayo imeeekwa kwenye matiti yake.

Mfanyakazi wa kiwanda cha maziwa akiwa amevaa mavazi ya usafi na kofia ya nailoni, akimimina maziwa kwenye mashine ya kisasa ya kuchakata maziwa. Pembeni kuna mfanyakazi mwingine akisimamia zoezi hili. Hii ni sehemu ya mchakato wa usindikaji maziwa viwandani nchini Kenya.

Shamba la mahindi yaliyomea vizuri majani ni mabichi na mashine yanaonekana imara, kwa nyuma kuna miti mirefu na shamba hili limepaliliwa vizuri bila magugu mengi, hii ni hali nzuri kwa mahindi kukua na kutoa mazao bora.

Kibanda cha matunda ikiwemo ndizi. Ndizi ziko katika wingi. Kuna nyanya, vitunguu, vitunguu saumu na matunda mengine mengi. Yako katika mpangilio mzuri. Matunda yenyewe yanapendeza na kuvutia macho.

Mafungu mengi ya ndizi zilizoiva zimepangwa sakafuni kando ya ukuta na nyingine zikiwekwa kwenye sanduku la plastiki. Ndizi ni nyingi na zinaonekana tayari kwa kuuza au kugawiwa. Hii ni taswira ya mavuno mazuri au maandalizi ya ndizi kwa biashara.

Mkulima aliyevalia gwanda lenye rangi ya kijani anamkamua ng'ombe mkubwa wa maziwa, ndoo nyeupe ambayo maziwa yanaenda ndani, yuko kwenye mazingira ya zizi la ng'ombe.

Mwanaume aliyevalia kofia huku akikamua ng'ombe kwenye kichanja akitumia ndoo ya chuma kukusanya maziwa, amevaa buti na mazingira yanaonekana kuwa shambani au banda la ng'ombe. Hii ni shughuli ya kawaida ya ukamuaji wa ng'ombe nchini Kenya.

Ng'ombe akikamuliwa kwa kutumia mashine ya kisasa ya umeme. Vishiko vimewekwa kwenye matiti ya ng'ombe na maziwa yanaenda moja kwa moja kwenye chombo cha chuma kupitia mirija. Hii ni njia ya kisasa ya kukamua maziwa kwenye mashamba ya maziwa nchini Kenya.

Mfumo wa kisasa wa kukamua ng'ombe maziwa ambapo chupa kubwa za plastiki zinakusanya maziwa yaliyounganishwa kwenye matiti ya ng'ombe kwa kutumia mashine maalum. Maziwa huingia moja kwa moja kwenye chupa kupitia bomba . Huu ni ufugaji wa kisasa unao rahisisha ukusanyaji wa maziwa kwa wingi na usafi.

Wanawake wakiwa wameketi na kusimama nje ya nyumba ya udongo wakigawanya au kuchanganya maziwa kwenye vikombe vya asili na kontena za mabati. Maisha ni ya kijijini, mavazi yao ni ya kitamaduni na kuna vyombo mbalimbali vya plastiki pembezoni. Hii ni sehemu ya shughuli za kawaida za kushughulikia au kuchakata maziwa kijijini.

Ndizi mbivu zikiwa bado zimeunganishwa kwenye mkungu zimeiva vizuri na zina rangi ya manjano safi. Mkungu mzima unaonekana umeshikiliwa juu tayari kwa kuuza au kula. Hizi ni ndizi zinazoonekana kuwa tamu sana.

Shamba la mahindi lililoadhirika na wadudu , majani ya mimea yana mashimo na yamekatwakatwa ishara ya kushambuliwa na viwazi jeshi au wadudu wengine waharibifu . Udongo unaonekana wazi kati ya mistari ya mahindi , hii ni changamoto inayowakumba wakulima wengi nchini Kenya.

Ng'ombe wawili wamelala chini kwenye majani. Wakionekana hawana fahamu au wamekufa. kwani hawako kwenye hali ya kawaida ya kupumzika. Miguu yao imenyooka na miili imegeuka upande mmoja kabisa. Hii mara nyingi ni ishara ya ugonjwa, sumu, au hali mbaya ya kiafya, kwa mifugo.

Shamba ambalo mimea yake ni ya kijani kibichi kuonyesha kuwa udongo huu una rotuba nzuri kuna ndizi kadhaa na pia mboga.

Mtu aliyevaa mavazi ya usafi ya maabara ambayo ni meupe kofia za nywele na buti akifanya kazi ya kufungua maziwa. Kifaa hiki kinatumika kutenganisha maziwa kuwa mafuta ya maziwa, maziwa yaliyokamukiwa. Inaonekana wako kwenye mafunzo au shughuli ya uzindikaji ya maziwa katika mazingira ya usafi.

Ng'ombe kadhaa wakiwa ndani ya banda la kisasa. Wengi wao wamelala kwenye majani kavu na wengine wamesimama. Banda lina nafasi nyingi na mazingira ya upanzi wa malisho pembeni. Huku milango na madirisha yakitoa mwanga wa asili. Huu ni mfano wa.

Soko la kuuza ndizi kwa kiwango kikubwa. Kuna kina mama kadhaa, ndizi ambazo zimeiva ndo zilizopangwa kwa mpangilio mzuri na zinapendeza sana. Mama huyu anakagua, kuna ndizi kadhaa zikizouzwa zinaonekana.

Mgomba wa ndizi unaoning'inia. Unaonekana haujakomaa vizuri. Mgomba wenyewe unapendeza sana inaonekana ndizi hio ina rutuba nzuri, kwasababu rangi yake ni ya kijani kibichi.

Paa la nyumba linaonekana kwa umbali, kuna migomba ya ndizi ambayo ni mingi, huyu anaezakuwa ni mkulima wa ndizi wa kiwango cha juu. Mazingira yenyewe yanapendeza kwa sababu ni ya kijani kibichi.

Mkulima ambaye niwa jinsia ya kiume aliyevalia kofia. Ameshikilia mgomba wa ndizi ambazo zimeiva. Ndizi zenyewe zinaonekana hazikufanya vizuri kwa sababu mgomba wenyewe haujajaa vizuri.

Kibanda Cha kuuza ndizi ambayo imeiva kwenye soko la mtaa. Kuna watu karibu, mmoja akionekana anauza na mwingine anakaribia kuchukua ndizi. Mmoja ni mama ambaye amejifunga kitambaa.

Mashimo ya migomba kwenye mteremko wa milima baadhi yakiwa yamekauka na majani yamebadilika rangi ya kawahia ishara ya magonjwa au ukame pia kuna migomba mingine yenye majani mabichi na kijani kibichi pembeni mazingira yanaonyesha shamba la migomba kwenye eneo la milima lenye kijani kibichi.

Mikungu mikubwa ya ndizi mbichi ikiwa imesimama chini zikiwa bado hazijaiva isipokuwa kidogo juu kuna ndizi chache za manjano mikungu hii ni ya kuvutia sana na inaonyesha mavuno mengi ya ndizi pengine shambani au sokoni mazingira yanazungukwa na uzio wa maua na nyasi ya kijani.

Pikipiki au bodaboda ikiwa imebeba madumu makubwa ya maziwa upande wa nyuma. Ikisafiri barabarani , mwendeshaji amevaa kofia ngumu na jacket la usalama , uku magari mengine yakiwa barabarani pia, hii ni njia kawaida ya kusafirisha maziwa kutoka mashambani hadi sokoni inchini Kenya.

Mhudumu wa afya aliyevaa koti jeupe ya maabara akifanya majaribio na sampuli ya maziwa kwenye chombo kirefu. Mezani kuna vikombe vingi vyenye maziwa vifaa vya kupimia hii inaashiria zoezi la kuchunguza ubora wa maziwa au vipimo vya maabara.

Ndizi mingi ambazo zimevunwa na mkulima. Zinapendeza sana na ni za rangi ya kijani kibichi. Mkulima huyu anaweza kuwa, ni wa kiwango kikubwa cha kupanda ndizi. Ndizi hizi, huenda zikawa ziko tayari kupelekwa sokoni ili kuuzwa.

Ng'ombe anakamuliwa maziwa kwa kutumia mashine ya kisasa ya kukamua ambayo imeunganishwa kwenye matiti yake. Maziwa huingia moja kwa moja kwenye bomba yakikusanywa bila kuguswa kwa mikono. Hii ni njia safi na ya haraka ya kukamua ng'ombe wa maziwa.

Ngombe anakamuliwa kwa kutumia mashine ya kisasa ya kukamua maziwa. Mashine imeunganishwa kwenye matiti ya ngombe na chupa kubwa nyeupe ya kuhifadhia maziwa ipo kando. Hii ni njia bora inayorahisisha kazi ya ufugaji wa kisasa.

Migomba ya ndizi kadhaa miwili ambayo ina ndizi zilizoiva sana na zinapendeza, moja ambayo bado ni mbichi. Mazingira haya yanavutia Sana.

Mwanamke amesimama shambani huku ameshikilia mgomba wa ndizi mbichi zilizooshwa vizuri. Pembeni kuna masanduku ya mbao na miti ya ndizi ikiwa nyuma ikionyesha eneo la ukulima wa ndizi inaonekana kama mavuno, na mazuri tayari kwa kuuza au kusafirishwa yaende sokoni.

Kituo cha ukusanyaji wa maziwa mitungi mikubwa ya chuma imepangwa. Nje ikiwa imejaa maziwa kutoka kwa wafugaji, mfanyakazi mmoja anaonekana akipima maziwa ndani ya chombo maalum kwa ajili ya kupima au kusafirishwa.

Vijana wawili walio na pikipiki ,pikipiki yenyewe zimebeba maziwa kwenye mitugi mikubwa ,kulia mbele kuna mtugi mkubwa wa maziwa eneo hili linaonekana kuwa nje ya jengo la lango la chuma ambayo ni kawaida mashinani Kenya ambapo usafirishaji wa maziwa ufanywa kwa bodaboda.

Watu wakifanya kazi kwenye zizi la kisasa la ngombe, baadhi yao wameshika fimbo huku wakielekeza ngombe kupitia njia maalum chini ya paa la bati, inaonekana shuguli ni ya uthibiti, uchunguzi, au matibabu ya mifugo shambani, mazingira ni safi yana, yanaonyesha matumizi.

Shamba lenye mimea michanga ya migomba au mizizi ya ndizi, iliyopandwa kwa mistari mizuri kwenye udongo uliochongwa na kuandaliwa vizuri, shamba linaonekana limewekewa mfumo wa umwagiliaji maji na mimea yote iko na rangi ya kijani kibichi, ishara ya afya nzuri.